Mashine ya benki inayotumika masaa ishirini na nne, ambayo inasaidia kwa ajili ya shughuli za kuweka na kutoa hela ijulikanayo kwa jina la ATM.

Mtoa huduma wa baa akiwa amesimama katika sehemu ya kuuzia ama kutolea vinywaji, huku nyuma yake kukiwa na kabati linalotumika kwa ajili ya kuhifadhia pombe kali.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia aina za magari mbalimbali, ambapo lina mashine ama mitambo mbalimbali, ikiwemo ya kunyanyulia magari.

Mwanamke aliyevalia koti lenye rangi nyeupe, akiwa mbele ya jokofu linalotumika kwa ajili ya kuhifadhia bidhaa zitokanazo na maziwa.

Duka liuzalo bidhaa mbalimbali, ikiwemo zitokanazo na maziwa, ambapo lina jokofu. Vilevile lina rangi ya bluu.

Muuzaji wa duka linalouza bidhaa za maziwa akiwa amesimama, huku akiwa anamimina maziwa na kuweka katika jagi kwa ajili ya kumpa mteja aliye nje.

Jokofu ambalo linatumika kwaajili ya kuuzia pamoja na kuhifadhia bidhaa zitokanazo na maziwa, ambalo lina rangi ya bluu vilevile limebandikwa picha ya ngómbe.

Jokofu la kuhifadhia bidhaa zitokanazo na maziwa limewekwa nje ya nyumba, huku pembezoni yake kukiwa na mpira wa maji pamoja na viatu, vilevile kuna madumu yenye rangi ya njano.

Jokofu linalotumika kwaajili ya kuhifadhia bidhaa zitokanazo na maziwa limewekwa nje ya duka ambalo lina rangi ya kijani limeachwa mlango wazi.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa mbalimbali ikiwemo bidhaa za maziwa, vile vile kuna mikate ambapo ndani yake kuna muuzaji aliyevalia shati jeupe.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa mbalimbali, ikiwemo bidhaa za chakula. Vilevile limewekewa jokofu linalotumika kwa ajili ya kuuzia maziwa.

Mwanaume aliyevalia koti lenye rangi nyeupe akiwa yupo ndani ya duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa, amesimama pembezoni mwa jokofu ambalo linatumika kuhifadhia bidhaa hizo.

Duka ambalo linatumika kwa ajili ya kuhifadhia ama kuuzia bidhaa zitokazo na maziwa ambalo lina jokofu kubwa linalotumika katika shughuli hiyo.

Muuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, aliyevalia koti lenye rangi nyeupe, akiwa anapima kwa kuweka kwenye jagi, kwa ajili ya kumuuzia mteja aliye nje.

Muuzaji wa duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa akiwa amesimama ndani ya duka hilo, huku nyuma yake kukiwa na jokofu linalotumika kwa ajili ya kuhifadhia bidhaa hizo.

Jokofu linalotukia kwa ajili ya kuhifadhia bidhaa za maziwa ambalo lina rangi ya bluu, huku pembezoni mwake kukiwa na majokofu yenye rangi ya njano ambayo yanatumika kwa ajili ya kuhifadhia bidhaa nyingine.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa mbalimbali ikiwemo bidhaa zinazotokana na maziwa kama aiskrimu, vilevile lina muuzaji aliye ndani.

Jokofu linalotumika kwa ajili ya kusambazia pamoja na kuuuzia bidhaa zitokanazo na maziwa, ambalo lina mashine kwa ajili ya kupimia vile vile limewekwa karibu ama ukutani.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia samani za majumbani ikiwemo masofa pamoja na meza, vilevile lina mapambo ya majumbani kama picha za ukutani.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia samani za majumbani ikiwemo fanicha, ambazo ni kuna masofa pamoja na kabati vile vile wanauza mapambo ya majumbani kama mapazia.

Fanicha ya majumbani, ambayo inajulikana kwa jina la kitanda ambayo ina sehemu mbili ya kuwekea magodoro iliyotengenezwa kwa kutumia mbao.

Soko ambalo linatumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa mbalimbali, ikiwemo nyanya na vitunguu, ambapo kuna muuzaji anayepima vitunguu katika mzani.

Soko linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa mbalimbali vikiwemo: makabichi, matango, pilipili hoho na vitunguu; ambavyo vimewekwa katika mkokoteni. Vilevile kuna muuzaji ambaye anapima na kuweka katika vifungashio.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa mbalimbali, ikiwemo viatu ambavyo vimewekwa katika kabati lililotengenezwa kwa kutumia mbao kwa ajili ya kuuzwa.

Watu wa jinisia na rika mbalimbali wakiwa katika duka linalouza bidhaa mbalimbali, ambazo zimewekwa kwenye mashelfu.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali ikiwemo biskuti ambazo zipo kwenye vifungashio zilizowekwa katika kabati.